Kliniki ya rununu ya beyond zero katika eneo la vijijini. Gari hili jeupe lenye nembo ya msalaba mwekundu linaonekana likihudumia kundi la watu. Wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Wamekusanyika karibu nalo. Eneo hili linaonekana kuwa kame, na lina miti michache.

Kundi la watu wakitembea kwenye maji mengi yaliyotuama yakiashiria mafuriko. Wengine wao wamevaa fulana za uokozi zenye rangi nyekundu. Na mwanamume mmoja amebeba chombo kichwani kuonyesha jitihada za kuhamisha mali au kujiokoa katika eneo lililoathiriwa na maji. Mandhari ina miti na mimea inayozunguka eneo hilo.

Daktari au mtaalamu wa afya akiwa amevalia mavazi ya upasuaji na barakoa, akiosha mikono yake kwa uangalifu kwenye sinki. Anaonekana akitumia sabuni ya maji kutoka kwenye chupa iliyobandikwa ukutani. Tukio hili linaashiria maandalizi muhimu ya usafi kabla ya upasuaji au utaratibu mwingine wa kimatibabu.

Hii ni wadi ya watoto wachanga hospitialini, ambapo mtoto amelazwa kwenye kitanda maalum. Kuna wahudumu wa afya wawili wamesimama karibu. Mmoja akishika karatasi wakionekana kufanya ukaguzi au kurekodi taarifa. Vifaa vya matibabu pia vinaonekana kando ya vitanda na kuta za wadi zimepakwa rangi ya pink .

Mguu uliovimba kwa kiasi kikubwa hasa sehemu ya kifundo cha mguu. Kuna alama za michibuko zinazoashiria jeraha au kuvimba. Ngozi inaonekana kunyooka kutokana na uvimbe na inaonekana kama mguu unahitaji matibabu.

Majani makubwa ya kijani kibichi ya mmea wa ndizi au mmea mwingine unaofanana, yakiangazwa na miale ya jua upande wa kulia. Majani yanaonekana kuwa na afya na mazingira ya nyuma yanaonyesha udongo na mimea mingine.